Haya ni mazingira ya hospitalini. Huyu ni daktari haswa anayetibu meno. Anamtibu mgonjwa wake. Amevalia nguo za kazini.

Huu ni msitu wamiti na msitu huu wa miti unaonekana kuwa miti zinakatwa. Na hii inasababisha wanyamapori kukosa nyumba. Na pia mmomomonyoko wa udongo.

Hii ni pakiti ya dawa ambayo ina maelezo, jinsi ya kuitumia na vile inavyofanya. Pakiti hii ya dawa ina vijitembe ishirini na nne. Pakiti hii ina rangi ya buluu na nyekundu.

Hili ni dawa la kisasa ambalo linasaidia kupunguza uchungu na joto jingi mwilini. Dawa hili lina vijitembe ishirini ndani ya pakiti hii ya rangi ya buluu.

Hapa ni hospitalini na huyu anaoneana kuwa daktari wa watoto, haswa anayetibu meno. Mtoto huyu ametulia anapotibiwa. Kuna vifaa vya aina tofautitofauti.

Huyu ni mtoto mchanga ambaye ako hospitalini. Anahudumiwa na mhudumu kwa njia ya utaratibu. Mtoto huyu analia, kwa sababu ya usumbuvu na baridi.

Hii ni mbinu msingi ya afya na usafi, wanafunzi wananawa mikono, kutumia maji na sabuni, ili kuzuia magonjwa yanayosababishwa na uchafu.